Uwanja wa kuchezea umejaa ukumbi wa watu. Uwanja wenyewe umewekwa alama nyeupe. Watu wengi kwenye ukumbi wamevalia shati nyekundu, halafu wakona kofia nyeupe. Kwenye uwanja Kuna watu na video vya kurekodi .

Kibanio nyeusi kilichochorwa na rangi ya nyekundu. Ndani ya rangi ya nyekundu kwenda juu kuna kidege kimechorwa cha rangi nyeusi. Kidege chenyewe kinakula mmea. Chini kuna maandishi yaliyoandikwa Jubilee, mbele pamoja.

Watu watatu wameketi chini ya hema karibu na meza wakifanya kazi kwa kompyuta mpakato na karatasi, labda wanatoa huduma za serikali. Kuna mabango mawili yaliyowekwa juu yaliyoandikwa police abstract, DCI good conduct yakionyesha huduma zinazotolewa.

Kuna watu watatu. Wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mwanaume huyo amevalia suti yenye rangi ya nyeusi. Wanawake hawa mmoja amesimama karibu na kibanio kilichoandikwa Republic Of Kenya. Ameshika bibilia mkononi anaongea kwenye maikrofoni.

Watu wawili, mwanamke na mwanamume wamekalia kiti wameweka mkono wao kwenye dawati. Wameshika kile kidude ambacho kinatumiwa na kompyuta. Juu kuna kibanio kilichoandikwa NCA service .

Wanariadha wapo uwanjani, wanasherehekea michezo, wamevalia sera zao, nyuma yao Kuna ukumbi wa watu, halafu kando yao Kuna refa aliyevalia sare ya kijani. Juu kando ya refa Kuna kibanio kilichoandikwa stadium .